Mwanamume, mwenye nywele nyekundu, akiwa ameketi kwenye dawati, akitengeneza tai yake au kola ya shati. Anaonekana yuko kwenye ofisi au chumba cha kazi, kukiwa na kompyuta na vitu vingine vya ofisi mezani. Pazia zimefunika dirisha nyuma yake.

Mwanamke akitazama skrini ya kompyuta ndogo. Kwenye skrini kuna mwanamume mwenye tabasamu na ndevu akizungumza, labda kwenye simu la video au wasilisho. Nyuma yake kuna ukuta mweupe na rafu za vitabu. Mwanamke huyo yuko nyuma ya kompyuta huku mabega yake tu yakionekana.

Watoto kadhaa, wanaonekana kuwa wasichana wakiwa wamekaa kwenye meza ndefu iliyofunikwa na nguo yenye maua. Kila mtoto ana kompyuta ndogo mbele yake na wanaonekana wakitumia kompyuta hizo.

Mwanaume mweupe amesimama mbele ya meza enye computer. Amevali shati jeupe na anajifungia tai nyeusi. Nyuma yake kuna mchoro mkubwa wa watu.

Mtu akitumia kompyuta ndogo, inawezekana anajifunza mtandaoni kupitia jukwaa kwa makosa yake. Mazingira yanaonekana kuwa ya ofisi au nyumbani na kuna mimea midogo na kalamu karibu.

Kijana anayetazama somo la mtandaoni kwenye kompyuta ndogo. Mwalimu anaonekana kwenye skreeni akifundisha. Kijana huyo anaandika kwenye daftari akionyesha kujihusisha na masomo.

Kundi la watu wanne, wanaume wawili na wanawake wawili, wakifanya kazi pamoja kuzunguka dunia. Watu hawa wamekaa kwenye viti vinne vya rangi tofauti. Chini kuna mirundo miwili na vitabu. Hii inaashiria ushirikiano wa kimataifa na umuhimu wa elimu.

Kompyuta ya mezani yenye skrini pana na kiibodi chini. Juu ya skrini, kuna vitabu vitatu vilivyopangwa na kitabu cha juu kiko wazi. Mandhari nyuma ni rangi ya zambarau isiyoiva.

Mtu ameshika balbu ya taa inayowaka ikiashiria wazo au uombozi. Karibu na balbu kuna ikoni mbalimbali. Mtu huyo anaonekana amevaa shati la buluu na yuko karibu na kompyuta ndogo akionyesha mazingira ya kitaalamu au ya kujifunza.

Mwanafunzi akijifunza mtandaoni kutoka nyumbani. Ana kompyuta mbele yake inayoonyesha mwalimu akifundisha. Vitabu, kikokoto na daftari analoliandikia. Ni mfano wa masomo mbali.

Msichana mchanga, akiwa ameketi kwenye meza, akitumia kompyuta ndogo kwa ajili ya kujifunza mtandaoni au mkutano wa video. Anaonekana akichukuwa maelezo kwa kalamu, huku akimtazama mwalimu au mzungumzaji kwa skrini ya kompyuta.

Linaonyesha dhana ya kujifunza kwa njia ya mtandao. Kuna mkono unaoshikilia kalamu ya kidigitali ukichagua ikoni mbalimbali kama vile kofia ya kuhitimu, kompyuta mpakato, kitabu na balbu ya mwanga zote zikiwakilisha elimu na ujuzi ya kidigitali.

Wasichana wawili wakiwa wamevalia hijabu na kutabasamu . Wakitumia vifaa vinavyo fanana na kompyuta ndogo. Wanaonekana wamekaa darasani au kwenye mazingira ya kujifunzia huku wengine wakiwa nyuma yao.

Mwanamke, akiwa ameketi mezani, na kompyuta mpakato, mbele yake. Anaonekana akitabasamu, na anaandika kwenye daftari. Kuna kikombe kimeekwa, kwenye meza, karibu naye.

Dhana ya usimamizi wa uvumbuzi katika elimu. Kuna vitu kama kompyuta, vitabu, kalenda, ramani ya dunia vyote vikiashiria kujifunza na kushiriki maarifa. Inaonekana kama inahusu kuboresha mtaala na kujifunza kupitia ubunifu.

Mwanaume akiwa ameketi mbele ya komoyuta ndogo na kamera anaonekana akizungumza au kueleza kitu. Huku ubao mweupe wenye namba ukiwa nyuma yake . Inawezekana anarekodi video au anafanya mkutano mtandaoni.

Mtu akitumia kompyuta ndogo wakijifunza mtandaoni ,skrini inaonyesha online learning na kitufe cha kuingia. Mikono ya mtu inaonekana ikichapa kwenye kibodi.

Kijana akiwa ameketi mbele ya kompyuta ndogo akionekana kujifunza au kufanya kazi. Anaonekana mwangavu na anajitazama moja kwa moja kwenye kamera. Kuna kompyuta nyingine kadhaa kwenye meza mbele yake zikipangwa kwa safu.

Mwanamke, huenda mwalimu akitumia kamera ya kompyuta ndogo kwa ajili ya kufundisha au kuwasilisha. Anatabasmau na anafunga mkono ,akionyesha urafiki na utayari wa kuwasiliana.

Msichana amekaa chini, ana kompyuta ndogo mapajani mwake, na anaonekana akichapa au kuitumia. Mikono yake iko juu ya kibodi na mtindo wake wa kukaa unaonyesha faraja na umakini.

Mtu hasa mwanamke akitumia kompyuta ndogo kwa ajili ya mkutano wa video labda zoom au skyping na marafiki, huku akiwa amevaa vipokea sauti.

Mtoto anayeonekana kusoma mtandaoni. Ameketi mbele ya kompyuta mpakato, inayoonyesha neno Elearning na rundo la vitabu. Kuna simu na kifaa cha kuwekea kalamu pia mezani.

Amani ya dunia na watu waliyounganishwa, ikifananisha mitandao ya kijamii au mawasiliano ya kimataifa. Chini kuna vifaa vya kidijitali kama kompyuta kibao, kompyuta na simu, ikionyesha jinsi teknolojia inavyowezesha uhusiano huu.

Komputa mezani ikionyesha mwalimu mwanaume akifundisha hisabati. Kuna uwanja wa kazi uliopangwa vizuri na vitu vingine vidogo kama kibodi, kipanya na mimea.

Maabara ndogo au chumba cha sayansi . KUna meza ndefu yenye singi na vifaa vya majaribio, labda gesi. Chini ya meza, kuna kabati, viti vinne virefu vimewekwa mbele ya meza. Dirisha mbili zinaonekana ukutani, nyuma ya meza.

Chumba chenye vitanda vitatu. Vitanda vimefunikwa na shuka za kijani kibichi. Kila kitanda kina chandarua cheupe kilichoning'inia juu yake. Kuna fremu ya picha ukutani na kuna vitambaa vyekundu vilivyokunjwa vizuri kwenye vitanda viwili. Sakafu inaonekana kuwa ya mbao.

Chumba, chenye vitanda viwili, vya orofa. Vikiwa na magodoro na matandiko ya blue. Sakafu ina vigae vya kahawia na kuta ni nyeupe. Inaonekana ni sehemu ya malazi ya pamoja au bweni.

Wasichana ndani ya chumba cha hosteli. Mmoja amekaa kwenye kitanda cha orofa na mwingine amesimama mbele ya kabati lenye nguo. Chumba kinaonekana kuwa na kuta za kijani.

Maabara tupu, yenye meza nyeupe. Kuna sinki na mabomba katikati. Chupa na glasi mbalimbali za maabara zimepangwa mezani. Ukuta wa nyuma una rangi ya buluu.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara au darasa. Ikiwa na viti na meza zilizopangwa kwa safi. Kuna madirisha makubwa yanayoingiza mwangaza wa asili. Na sehemu ya mbele inaonekana kuwa na ubao mweupe.

Maktaba yenye rafu nyingi za vitabu. Watu wawili wanaonekana wameketi kwenye meza labda wakisoma au wakifanya kazi. Kuna viti na meza kadhaa zilizopangwa vizuri.

Bango linalotangaza hosteli, kumbi za mikutano, mikahawa na nafasi za ofisi. Bango hilo limewekwa karibu na ua refu na miti mingi. Kuna barabara ndogo inayoonekana upande wa kushoto.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wawili uwanjani. Mmoja amevalia jezi ya bluu na mwingine jezi ya chungwa. Inaonekana kama wanachuana kwa mpira, labda mmoja akijaribu kumpita mwingine. Na wachezaji wengine watazamaji yeye.

Chumba chenye kitanda cha orofa kilichotegenezwa kwa mbao. Chini kuna godoro na pia juu. Kulia kuna dirisha lenye nondo na sanduku la kuhifadhia vitu.

Chumba kitupu chenye kuta nyeupe sakafu ya vigae. Kuna dirisha kubwa upande wa kushoto, kabati la mbao katikati na mlango mweusi upande wa kulia. Dari ni nyeupe na kuna taa moja katikati.

Wasichana wawili wakicheza mpira wa magongo, mmoja amevaa fulana nyekundu na kaptura nyeusi akishika rungu la magongo na mpira. Mwenzake amevaa fulana ya bluu na kaptula nyeusi. Pia akiwa na rungu. Wote wamevalia soksi ndefu na viatu vya michezo na wanacheza kwenye uwanja.

Jengo la mabweni, katika chuo kikuu. Mwanafunzi anaingia langoni, na unaweza kuona namba juu ya mlango. Majengo yanaonekana kuwa na madirisha kadhaa, na miundo ya matofali ya rangi ya bluu na beige imetumika.

Wachezaji wawili wa raga wakiwa katikati ya mchezo mkali. Mchezaji mmoja amemkumbatia mwenzake akijaribu kumwangusha, huku mchezaji aliyeshikiliwa akishikilia mpira akionekana akijaribu kukimbia. Wachezaji wote wamevaa jezi ya michezo na wacheza kwenye uwanja wa nyasi.

Maktaba, kuna rafu nyingi za vitabu zilizopangwa vizuri. Mtu mmoja ameketi chini akisoma kitabu. Sakafu ni nyeusi na kuta zina rangi isiyo na mwangaza, na kuna baadhi ya mabango yaliyopigwa ukutani ya rafu za vitabu.

Chumba chenye kitanda cha ghorofa mbili. Kitanda cha juu kina shuka nyekundu na kile cha chini kina shuka za blue , na muundo wa duara. Upande wa kulia kuna dirisha lenye pazia la kahawia, na kabati ndogo.

Jengo refu la ghorofa nyingi likionekana kama shule au hosteli. Liko na rangi ya waridi na nyeupe. Likiwa na madirisha mengi na balcony . Inaonekana kuwa na mazingira safi yenye mpangilio.

Chumba chenye samani za kisasa. Kuna dawati jeupe na kiti, rafu za kitabu, kabati na televisheni iliyoning'inia ukutani. Pia kuna mto wa manjano kwenye kochi.

Darasa tupu, lenye viti na meza za mbao, zilizopangwa vizuri. Madirisha yanaonekana nyuma na kuna mwanga unaoingia. Inaonekana ni shule na hakuna wanafunzi au walimu ndani.

Chumba chenye kuta za zambarau na sakafu ya vigae. Kuna kitanda kikubwa chenye fremu ya mbao nyekundu upande wa kushoto na kitanda kingine upande wa kulia, ambacho kimefunikwa kwa shuka nyeupe zenye milia.

Uwanja wa mpira wa kikapu wenye goli na ubao wa kikapu. Nyuma kuna miti na majengo yenye paa za kahawia. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri.

Chumba kidogo chenye kitanda kimoja kilichofunikwa na shuka nyeusi na nyeupe zenye micherezi ya pundamilia na blanketi nyekundu yenye miraba . Kushoto kuna meza ndogo na kiti.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa, kimoja kikiwa na mtu ameketi chini. Kuna madirisha, yenye mapazia, na taa inayoingia, kutoka nje. Chumba kinaonekana kuwa cha hosteli, na kinaonekana kuwa na wahitaji, ukarabati.

Chumba cha kulala ,kuna kitanda chenye shuka nyeupe na kijivu. Meza ya kusomea na kompyuta mpakato na rafu za vitabu. Ukuta mmoja una rangi ya kijivu na mwingine bluu iliyokolea.

Darasa tupu lenye meza nyekundu na viti. Kuna madirisha yenye nondo kushoto na televisheni kubwa, ukutani mbele. Taa zimewekwa dari.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa, vinavyoashiria hosteli au bweni la shule. Vitanda vimepangwa karibu na kuta na vina magodoro. Inaonekana kuwa na nguo zilizotundikwa kwenye vitanda vingine. Mwanga unapatikana kutoka kwenye madirisha au sehemu ya juu ya ukuta.

Kundi la watu wameketi kwenye meza kubwa, ya mkutano. Wako ndani ya chumba chenye ukuta mweupe na milango ya mbao. Watu wengi wamevaa suti na wanaonekana wako kwenye majadiliano au mkutano rasmi.

Chumba chenye vitanda viwili kushoto kuna kitanda kimoja chenye fremu ya chuma cheusi na kulia kuna kitanda cha orofa pia chenye fremu ya chuma, vyote vina magodoro vyenye rangi nyeusi yenye nakshi.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa zenye magodoro meupe na taulo zilizokunjwa. Dirisha kubwa linaonyesha mandhari ya nje pengine ya mji. Rangi ya kijani na kahawia zinajitokeza.

Chumba chenye vitanda viwili. Kila kimoja kikiwa na madirisha makubwa mawili yanayoonyesha nje. Kuna dawati au kiti kimoja katikati. Rangi za kuta ni nyeupe na sehemu ya chini ni ya chungu. Inaonekana kama makazi ya wanafunzi.

Chumba chenye vitanda vingi vya ghorofa , vikiwa vimepangwa kwa safu mbili. Juu ya kila kitanda kuna sanduku ya buluu. Inaonekana kama chumba cha kulala cha bweni. Labda katika shule au kituo cha watoto yatima.

Mabweni yenye vitanda vya ghorofa. Vitanda vimefunikwa kwa shuka za rangi ya kijani kibichi na za maua maua. Inaonekana kama sehemu ya shule ni sekondari ya wasichana.

Watu watatu, labda wanawake wawili na mwanaume mmoja wakiwa wamekusanyika wakikata nyama. Mbele yao kuna beseni la kijani lenye nyama na inaonekana wanajitayarisha kupika.

Watu watatu wenye furaha mwanamke aliye upande wa kushoto anatabasamu. Katikati kuna mwanaume aliyevaa vipokea sauti na anaonekana akifurahia muziki akielekeza kidole chake. Upande wa kulia mwanaume mwingine anaonekana akishirikiana naye kwa furaha wote wanaonekana kufurahia muda wao.

Mwalimu mwanaume akisoma kitabu kwa watoto wadogo watatu. Wawili wameketi mbele yake, na mmoja amelala karibu. Wako ndani ya chumba kinachoonekana kama chekechea, kukiwa na vizuizi vya kuchezea sakafuni.

Mwanamke mwenye asili ya kihispania na mtoto wa kiume mweupe wakicheza vizuri na vizuizi ya mbao. Wote wawili wanaonekana kufurahia na kucheza kwa pamoja. Mwanamke huyu anaweza kuwa mwalimu, mzazi au mlezi.

Wanawake wawili labda mama na binti wakicheza mchezo wa vijiti. Vijiti vingi vya rangi mbalimbali vimelala mezani mbele yao. Wote wawili wanaonekana kufurahia mda wao pamoja.

Wanawake wawili, mmoja anaweza kuwa mwalimu au msaidizi, akimsaidia msichana. Wote wawili wanatabasamu na kuna vifaa vya kuandikia mezani. Inaonekana kama mazingira ya kujifunzia au ofisi.

Mwanamke pengine mwalimu akicheza na watoto wawili wadogo. Wote wanaonekana kufurahia, na wanaweka mikono yao juu. Labda wakishiriki katika mchezo au shughuli.

Watu watatu wakiwa wamekaa kwenye meza. Mbele kuna mwanamke na mwanaume. Nyuma yao kuna mwanamke mwingine wote wanaonekana kushiriki katika shughuli fulani kwenye meza labda sanaa au ufundi kutokana na rangi na alama zinazoonekana.

Mtoto anayeonekana kuwa na furaha sana ameketi kwenye kiti maalum cha magurudumu au kiti cha kusaidia. Nyuma yake, kuna mtoto mwingine asiyeonekana wazi. Mazingira yanaonekana kuwa ya kirafiki na ya kuchezea.

Wanaume wawili ndani ya nyumba, mmoja ameketi kwenye kochi akichora kwenye ubao mweupe, mwingine kwenye kiti cha magurudumu, akionekana kuongea. Nyuma yao kuna rafu na mimea.

Msichana mdogo, akiwa ameketi na anatabasamu. Amevalia shati la njano na miwani. Na anaonekana kushika bodi lenye herufi za rangi za alphabeti. Inaonekana kama anajifunza herufi.

Mwanamke mzima na mtoto mdogo wameketi mezani wakifanya shughuli fulani ya kujifunza. Wanaonekana kuzingatia viti vidogo vilivyo mbele yao labda herufi au namba na mwanamke anaonekana kumfundisha mtoto.

Mwanamke na msichana mdogo wameketi sakafuni wakisoma kitabu pamoja. Mwanamke anaonekana akimfundisha au kueleza kitu msichana na kuna kiti cha magurudumu nyuma yao.

Msichana mdogo ameketi kwenye meza. Amevaa nguo ya njano akichora kwenye karatasi. Nyuma yake, kuna kiti cha magurudumu na dirisha linaonekana kwa mbali.

Watoto na walimu wawili, wamekaa kwenye duara kwenye sakafu yenye zulia la buluu pengine darasani. Baadhi ya watoto wameketi kwenye viti vidogo.

Wanaume wawili mmoja akiwa amevaa fulana nyekundu na mwingine fulani kibichi wote wawili wanaangalia sehemu ya mkononi ,mwanaume aliyevaa fulana nyekundu anaonekana akimwelekeza mwingine.

Mtoto anachora kwenye ubao mweupe akiwa ameketi karibu na mtu mzima, labda mwalimu au mzazi, anayemwongoza kwa kidole. Wote wawili wanaoonekana kujishughulisha na zoezi hilo la kuchora.

Mwanamke akitumia simu yake labda aki chat . Nyuma yake, kuna watu wengine wawili waliofichwa kidogo. Inaonekana kama ofisini au mahali pa kazi.

Mwanamke mwenye nywele ndefu kahawia. Ameketi kwenye kiti cha magurudumu cha umeme akisoma kitabu. Anaonekana kuwa makini na kitabu chake. Nyuma yake kuna sehemu ya vitabu vingi labda maktaba au duka na vitabu.

Mwanamke mzima, na mtoto mdogo wamekaa wakizungumza. Mwanamke ana miwani na anatabasamu, akimsikiliza mtoto mdogo kwa makini. Mtoto anaonekana akielezea kitu, kwa kutumia ishara za mikono na wote wawili wanaonekana wamepumzika katika mazingira rafiki.

Mwalimu mwanamke akisimama na kuwatazama wanafunzi wanne walioketi kwenye meza darasani, wanafunzi wote wanaonekana kushiriki katika shughuli ya kujifunza labda wakiandika kwa kuchora, mwalimu anaonekana kuwa mchangamfu na mwenye urafiki.

Kundi la watu wazima ndani ya chumba chenye ukuta wa matofali. Mwanamume mmoja aliyesimama anaelekeza ubao mweupe huku akiongea na wengine walioketi akiwemo mwanamke mmoja kwenye kiti cha magurudumu.

Kijana mlemavu akiwa amebeba madaftari na begi mgongoni anatembea ndani ya jengo linaloonekana kama chuo au shule. Anaonekana akitazama upande labda akifikiria au akimtafuta mtu.

Mwanamke pengine mwalimu akimsaidia msichana mdogo kutumia mashini. Wote wanaonekana kuzingatia kazi iliyopo na msichana akionekana kujifunza au kufanya mazoezi.